Huyu ni mtu ambaye anaonekana kuwa kijana au mtoto ameketi kwenye kiti na anatazama kompyuta. Amevalia miwani na anaonekana akijishugulisha na kile anachokiona kwenye skrini. Mazingira yanaonekana kuwa ya ndani labda ofisi ya nyumba au eneo la kusomea na dawati na viti.

Hili ni elimu ya mtandaoni au elimu pepe inayoonyesha tofauti zinazowasiliana na elimu za biashara zikiwa na michoro ya kisasa ya rinda. Inaonekana mwanaume akitazama skrini na vitu vinavyohusiana na kujifunza somo kama vile vitabu na kompyuta.

Hili ni dhana ya elimu ya kisasa na jinsi teknolojia inavyotumika katika kujifunza mtandaoni. Kuna watu kadhaa wakiwa wamekaa na kutumia kompyuta ndogo au kompyuta kubwa wakijifunza. Hii inaashiria kujifunza kwa mbali au elimu ya mtandaoni.

Huyu ni mtu akitumia kompyuta ndogo kwenye meza labda katika dirisha katika mkahawa. Mkono wa mtu huyu anaonekana ukuta wa kwenye kibodi cha kompyuta. Kuna mto wa rangi ya bluu na chombo chenye mmea mdogo au mapambo mengine karibu na kompyuta.

Hili ni elimu ya kidigitali, inaonyesha wanafunzi watatu, walio kusanyika karibu na kompyuta ndogo ilioyowekwa juu ya meza. Mkono yao inaonekana ikieleza au kuguza skrini na kibodi, ikionyesha ushirikiano au kujifunza pamoja.

Huyu ni mwanafunzi mwenye ameketi kwenye kiti mbele ya dawati. Kwenye dawati kuna kompyuta mpakato na vitu vingine. Mwanafunzi huyu anaonekana amevaa kofia au kilemba na anafanya kazi au anatumia kompyuta mpakato.

Huyu ni mtu anayeonekana ameketi mbele ya kompyuta ndogo na anaweza kua amevaa vipokea sauti mkono wake unaonekana ukiandika kwenye daftari au karatasi karibu na kikombe na skrini ya komyuta ndogo inaonyesha mwalimu akifundisha somo labda hisabati kwenye ubao mweusi.

Huyu ni mtoto mdogo. Anaonekana mwenye tabasamu huku akitazama juu. Ana nywele nyeusi zilizofungwa na anaonekana amevaa nguo nyeusi au koti. Sehemu ya upande wa kushoto ina rangi ya bluu iliyokolea na upande wa kulia kuna mandhari isiyo wazi yenye rangi nyepesi.

Huyu ni mwalimu, kiasili ya kiafrika, aliyevaa suti na tai, akiwa ameketi kwenye dawati na kuandika kwenye karatasi kwa kalamu. Kompyuta inaonekana mbele yake, ikiwa na karatasi ndogo ya manjano iliyobandikwa kwenye screen .

Huyu ni mwanamke ameketi mezani, akitumia kompyuta ndogo. Kwenye skrini ya kompyuta ndogo, kuna picha za watu kadhaa, ikionyesha labda mkutano wa mtandaoni wa simu wa video. Kando ya kompyuta ndogo, kuna daftari au kitabu wazi na simu ya mkononi. Nyuma ya mwanamke, kuna rafu yenye mimea au mapambo.

Huyu ni mtu anayetumia kompyuta mpakato, na juu yake kuna ikoni zinazohusiana na elimu ya kujifunza mtandaoni. Ikoni hizo ni pamoja na kitabu, kofia ya kuhitimu, kikombe cha tuzo, na ishara ya kuchezea video. Hii inaashiria dhana ta elimu ya kidijitali au kujifunza kwa njia ya mtandaoni.

Huyu ni mwanamke akifundisha au akitoa mada akiwa ameketi mbele ya rafu iliyojaa vitabu. Anaonekana akishika globu ya dunia na ana kompyuta kibao mbele yake, pamoja na simu au kamera ndogo iliyowekwa. Anaweza kuwa akifundisha SoMo la jiografia au mabadiliko ya kitabia inchi.

Huyu ni mtu akifanya masomo au kazi kwa njia ya mtandaoni. Kuna mtu ameketi mbele ya kompyuta akitazama skrini ambayo inaonyesha mtu mwingine, labda mwalimu au mshiriki wa kazi. Hii inaashiria kujifunza kwa umbali au kufanya kazi ukiwa nyumbani.

Hili ni dhana ya kujifunza mtandaoni inayoonesha skrini kubwa ya kompyuta iliyo na kichezo video katikati, ikipendekeza mada udhui ya video ya kielemu. Watu wawili wanaonekana wakijifunza kwa kutumia kompyuta zao ndogo, mmoja akiwa ameketi karibu na rundo la vitabu na mwingine akiwa ameketi kwenye dawati.

Huyu ni mwanamke ambaye ameketi sakafuni. Amevaa hoodie ya rangi ya zambarau na vipokea sauti za rangi ya bluu ya kijani. Anaandika kwenye kibao huku kompyuta ndogo ikiwa mbele yake. Inaonekana kama anajifunza au anafanya kazi kwa umakini katika mazingira tulivu.

Hili ni elimu la kidigitali, inaonyesha wanawake watatu wakiwa wameketi kwenye meza yenye umbo la pembe tatu, wakifanya kazi kwenye kompyuta. Mmoja wao anaonekana akitumia kompyuta ndogo, mwingine anaangalia skrini kubwa ya kompyuta iliyounganishwa na kompyuta ndogo.

Huu ni mvulana mdogo akikaa mbele ya kompyuta mdogo. Amevaa vipokea sauti vya masikioni na anaonekana akitabasamu na kufurahia. Anaonekana akijifunza au akishiriki katika somo la mtandaoni, labda kupitia programu ya kujifundisha au shule ya mtandaoni.

Hili ni kompyuta mpakato iliyowazi na skrini yake inaonyesha mkono wa katuni wa mtu akieleza kwenye fomula. Fomula iyo imeandikwa chini ya mchoro wa katuni.

Huyu ni kijana mdogo ameketi kwenye meza. Amevaa kofia za masikioni nyeupe na shati la kijani kibichi. Anaonekana akifanya kazi au kujifunza mbele ya kompyuta mpakato. Ana kalamu mkononi na anaandika kwenye daftari au karatasi iliyo mbele yake. Karibu naye kuna glasi ya bluu yenye kinywaji ndani yake.

Huyu ni mwanafunzi anaonekana akihudhuria darasa lamatandaoni au akipokea masomo ya kibinafsi kupitia komyuta ndogo. Kwenye skrini ya kompyuta mwalimu anaonekana akifundisha au kuelezea jambo fulani akishikilia karatasi au ubao. Mwanafunzi anaonekana akichukua maelezo kwenye daftari. Mazingira yanaashiria elimu ya mtandaoni au kujifunza kwa umbali.

Huyu ni mtu akitazama kompyuta mpakato iliyo wazi na kwenye skrini kuna mkutano wa video inayoonyesha watu kadhaa. Mtu huyu anaonekana amevaa vipokea sauti masikioni na anaonekana kuwa amejikita kwenye mkutano huo mtandaoni.

Huyu ni mwanaume kijana, labda mwanafunzi au mfanyakazi akiwa ameketi kwenye dawati na kompyuta mpakato mbele yake. Anaonekana akifanya kazi au kusoma huku akitabasamu na kuandika kwenye karatasi. Nyuma yake kuna rafu za vitabu zikionyesha mazingira ya maktaba au ofisi.

Huyu ni mtu ambaye anaonekana kuwa msichana au mwanamke ameketi mezani akitumia kompyuta mpakato na kuandika, amevaa vipokea sauti masikioni na anaonekana kushughulisha na kile kinachoendelea kwenye skrini ya kompyuta.

Hili ni mazingira ya kujifunza mtandaoni au darasa pepe. Ina kompyuta mpakato iliyowazi ikionyesha skrini kubwa yenye grafu, chati na mwalimu anayetoa mada kwa kutumia kijiti cha kuashiria. Chini ya skrini kuna kundi la wanafunzi au washiriki walioketi kwenye viti.

Hili ni elimu ya kidijitali. Inaonyesha watoto wawili, mvulana na msichana, wakitumia kompyuta katika maabara ya kompyuta. Msichana mdogo mwenye nywele zilizokotwa anaonekana akibonyeza kibodi kwa umakini huku mvulana akimtazama.

Hili ni darasa pepe. Linaonyesha mwanaume aliyevaa miwani na fulana ya kijivu, akitumia kompyuta mpakato ikiwa mbele yake. Anaonekana ameketi kwenye meza na kuna kitabu au daftari na simu ya mkononi karibu naye.

Huu ni dhana ya elimu mtandaoni au masomo ya mbali. Inaangazia vipengele mbalimbali vinavyohusiana na kujifunza kwa kutumia teknolojia. Kuna kompyuta kibao, kompyuta ya mezani na simu mahali vikionyesha jinsi vifaa hivyo vinavyotumika katika kujifunza mtandaoni.

Hili ni elimu ya kidijitali. Inaonyesha mwanamke mwenye nywele fupi au kahawia iliyokolea akiwa ameketi mbele ya kompyuta mpakato. Amevalia koti la buluu la kiza na inaonekana kutabasamu kidogo au kutazama kwa umakini.

Hili ni elimu yakijiditali. Inonyesha mtu akifanya kazi kwenye computer ndogo mezani. Kuna maua kwenye chombo na pia kikombe. Mtu huyu anaonekana kuwa anafanya kazi au anasoma.

Hili ni maktaba yenye watu wengi wakisoma na kufanya kazi. Kuna rafu za vitabu zilizojazwa pande zote na watu wameketi kwenye meza wakitumia kompyuta ndogo na kusoma vitabu. Baadhi ya watu wanasimama na wengine wanapanda ngazi. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu na yanafaa kuwa ya kujifunza.

Huu ni maktaba ya shule. Kuna mtu ameketi kwenye meza ndani ya hiyo maktaba akisoma kitabu. Amezungukwa na rafu za vitabu zilizojaa vitabu. Juu ya rafu kuna dirisha inayoingiza mwangaza.

Hili ni chumba chenye meza na viti kinacho onekana kama darasa au chumba cha mkutano. Kuna madirisha makubwa yanayo ingiza mwanga mwingi. Meza zimepangwa na kuna plastiki zinazo zunguka meza hizo, pia kuna dirisha ndogo upande wa kulia linalo onyesha inje. Chumba kinaonekana kuwa na nafasi na ni safi.

Hili ni chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa na meza katikati. Kuna mapazia ya buluu na meupe dirishani. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimetunzwa vizuri pengine ni chumba cha hosteli au bweni.

Hili ni chumba ambalo linaonekana kuwa maabara chenye meza ndefu na viti. Kuna vifaa vya vyombo juu ya meza, chuma kinaonekana kuwa na ukuta mweupe na dirisha lenye fremu ya chuma na mlango wa bluu unaonekana kwa umbali.

Hili ni maeneo ya shule. Darasa tupu lenye viti na meza zilizopangwa kwa safu. Inaonekana kama darasa la shule au chuo kikuu. Hakuna watu darasani na mwangaza unaonekana inatoka kwa dirisha.

Hili ni maktaba katika maeneo ya shule, inayoonyesha rafu nyingi zilizojaa vitabu. Pia kuna meza, na viti ambapo watu wamekaa, wakisoma, au wakifanya kazi. Watu wachache wanaonekana wakisoma vitabu, au wakitumia kompyuta kwenye meza.

Hawa ni watu wawili labda wanaume wakiwa wamesimama karibu na meza iliyojaa vikombe vingi. Inaonekana kama chumba chenye ukuta mweupe na labda kabati au rafu upande wa kushoto. Watu hawa wawili wamesimama wote wakiwa wamevalia nguo nyeusi.

Hili ni maeneo ya shule. Kuna kundi la watu wakikimbia kwenye uwanja wa nyasi. Watu kadhaa wako katika mwendo wa kukimbia. Huku mmoja akiwa chini akionekana kama ameanguka au anafanya mazoezi. Nyuma yao kuna majengo na miti.

Hili ni maabara ya kompyuta au darasa lenye kompyuta nyingi. Kuna safu za meza zenye kompyuta na viti vyeusi. Ukuta wa nyuma una rangi nyekundu na buluu na kuna picha zilizong'ang'inia ukutani. Madirisha yana mapazia.

Hili ni chumba chenye vitanda vingi vya ghorofa vinavyofanana na mabweni au kambi la kulala. Vitanda hivi vina fremu za chuma na baadhi vimefunikwa na matandikio ya kijani kibichi. Chumba kinaonekana kuwa na nafasi kubwa na kuna viti na labda kabati upande wa kulia.

Hili ni chumba kilicho na rafu za vitabu labda maktaba au mkusanyiko wa kibinafsi wa vitabu. Rafu hizo zimejaa vitabu mbalimbali na kuna picha iliyopangwa vizuri juu ya rafu ya juu. Chumba kinaonekana kuwa na mwanga wa kutosha.

Hili ni chumba chenye vitanda vya ghorofa vinavyoonekana kuwa vya hosteli au malazi ya wanafunzi. Kuna vitanda viwili vya orofa na kitanda kimoja cha kawaida chini, vyote vikiwa na magodoro ya bluu.

Hili ni maabara ya kompyuta ambayo inaonyesha chumba chenye safu na kompyuta zikiwa zimepangwa kwenye meza, kuna taa dari zinazotoa mwangaza, chumba kinaonekana kuwa ni kinyunyuzi na kuta za rangi ya buluu na nyeupe ,ni mahali panapotumika kwa ajili ya kujifunza au kufunza kazi au kutumia kwa kompyuta.

Huyu ni mwanamke anayeonekana akipanga vitabu kwenye rafu katika maktaba au duka la vitabu. Anaonekana akipanga vitabu kwa uangalifu, labda akihakikisha vimepangwa vizuri au kutafuta kitabu maalumu.

Huu ni chumba chenye vitanda vingi labda chumba cha kulala cha bweni au hospitali ,kuna nyavu za mbu za kijani kibichi kutoka kwenye dari iliyowafunuliwa huku mbao na miundo ya paa ikionekana, katika sehemu ya mbele kuna sanduku la chuma lenye picha ya chui au paka mkubwa juu yake.

Hili ni chumba cha kulala na sehemu ndogo ya jikoni au sehemu ya kujisomea. Kuna kitanda kilichotandikwa vizuri, kiti cha ofisi na meza ya kusomea au kufanyia kazi na pia kuna sehemu ya jikoni yenye kabati na jiko. Inaonekana ni chumba cha studio au chumba cha mwanafunzi.

Hili ni chumba cha kulala chenye kitanda kimoja. Kitanda kimefunikwa na shuka nyeusi na nyeupe zenye mlia kama pundamilia. Juu ya shuka hizo kuna blanketi au vitambaa vyenye rangi mbali mbali ikiwemo blanketi nyekundu, na nyeusi yenye miraba.

Huu ni ukumbi wa kisasa wa mikutano, maonyesho na matukio ya ukarimu. Inatoa huduma za kiwango cha kimataifa ikiwemo mikahawa. Ni vyumba vya mkutano vya kisasa. Ukumbi mkubwa wenye uwezo wa kuchukua hadi watu elfu mia mbili.

Huyu ni maeneo ya shule inaonyesha chumba cha kupumzika chenye samani za mbao zenye rangi nyekundu iliyokolea. Kuna viti na meza kadhaa zilizopangwa kwa ajili ya kuketi. Chumba kina kuta za matofali na madirisha marefu yaliyoingiza mwangaza asili.

Hili ni chumba kidogo chenye kuta nyeupe. Kuna dirisha kubwa linaloonyesha nje na kitanda kimoja kiko upande wa kulia wa dirisha. Upande wa kushoto wa dirisha kuna meza ndogo au kabati yenye taa ndogo ya mezani juu yake. Chumba kinaonekana kuwa rahisi na ni safi.

Hili ni chumba cha kulala chenye vitanda vya ghorofa. Kinacho onekana kuwa ni bwenini. Chumba kina vitanda vya ghorofa vya mbao na Kuna mlango unao onekana kwenye chumba kingine. Inaonekana kuwa ni eneo la kulala kwa watu wengi.

Huu ni maabara ambao kuna watu waliovalia makoti meupe ya maabara wakifanya kazi kwenye meza za maabara zenye vifaa mbalimbali. Inaonekana kama ni maabara ya sayansi au utafiti ya shule.

Huu ni maktaba yenye watu wengi ambapo wanafuzi na watu wazima wanasoma au kufanya kazi kwenye kompyuta. Kuna rafu zilizojaa vitabu pande zote na watu wameketi kwenye meza tofauti. Mtu mmoja amesimama mbele akionekana kutoa maelezo au kuwasiliana na wengine.

Hili ni chumba chenye kitanda kimoja. Kitanda kina shuka ya mraba, na kuna mto mmoja juu yake. Kuna ukuta usio na rangi la dirisha lenye pazia, upande wa kulia wa nyumba.

Hili ni mlango ya maktaba. Mlango mkuu unaonekana wazi na juu yake kuna bango lenye neno maktaba kwa kizungu. Maktaba hii inasimamiwa na jumuia ya KISA ya aswali na inatoa huduma za kusoma na utafiti ikiwa na mkusanyiko mkubwa wa vitabu na rasilimali za kidijitali.

Hili ni maeneo ya shule, katika maktaba. Upande wa kushoto kuna rafu ndefu zilizojaa vitabu mbali mbali. Katikati ya chumba kuna meza kadhaa na viti, zilizoonyesha mahali pa kusomea au kufanyia kazi. Mtu mmoja anaonekana katika chumba, akisimama karibu na rafu za vitabu ,upande wa kulia.

Hii ni maeneo ya shule. Inaonyesha kocha wa soka na wachezaji wawili wachanga wakiwa uwanjani. Kocha amevaa fulana ya buluu na wachezaji wawili wamevaa fulana nyekundu na kaptura.

Hili ni maeneo ya shule, ndani ya maktaba. Kunaonekana kua na rafu nyingi za vitabu zinavypangwa vizuri, na ngaza inaonekana upande wa kushoto. Dirisha inaonekana ikiingisha mwangaza. Sakafu imeundwa na vigae vyeupe.

Huu ni ndani ya chumba jumla la maonyesho, lililokua kwenye jiji. Inaonyesha jukwaa kubwa lenye viti vilivyopangwa kwa mteremko mkali, na uwezo mzuri wa taa. Pia kuna vifaa vya nyuma za jukwaa.

Hawa ni wachezaji wawili wa mpira wa wavu, wakijaribu kuzuia mpira, kwenye wavu. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya blue , numbari kumi na mbili na mwingine amevaa jezi ya kijani. Mpira wa wavu una rangi ya njano na ya blue .

Hili ni darasa lenye mwalimu akifundisha mbele ya ubao mweupe na wanafunzi wameketi kwenye madawati wakisikiliza au wakifanya kazi zao. Kuna madawati na viti vimepangwa darasani na taa zimewashwa juu.

Eneo ya shule linaonyesha chumba chenye vitanda kadhaa. Kuta zimepakwa rangi ya bluu na sakafu ni ya rangi ya kahawia. Kuna madirisha upande moja wa chumba na pazia zimewekwa juu ya moja ya madirisha.

Maeneo ya elimu. Inaonyesha chumba cha kulala chenye vitanda vingi vilivyoandaliwa kwa safu, kila kitanda kikiwa na neti ya mbu. Kuta ni nyeupe na sakafu ni ya rangi ya kahawia. Kuna mlango mmoja unaoonekana mwisho wa chumba.

Hili ni maeneo ya elimu, linaonyesha darasa tupu lenye meza na viti vingi. Kuna ubao mweupe mbele ya darasa na madirisha madogo pembeni, dari na taa na feni. Darasa linaonekana kuwa tayari kwa masomo.

Eneo ya elimu linaonyesha darasa lenye wanafunzi na walimu. Wanafunzi wameinama kwenye meza zao labda wanafanya kazi yao wanapumzika. Mwalimu amesimama karibu na meza akiwaangalia wanafunzi . Kuta za darasa zimepambwa na machapisho na michoro.

Hawa ni rundo la watu wakiwa wamekusanyika juu ya mwamba mkubwa au kilima chenye miamba. Wengi wao wamekaa au wamesimama wakionekana kufurahia mazingira ya nje labda baada ya kupanda au kutembea.

Hawa ni watu wawili mwanamke na mwanaume. Wameketi kwenye benji ndani ya chumba. Wanaonekana wamevalia nguo za kawaida na kuna mapambo au balloon zimening'inia juu yake. Zikionyesha labda tukio maalum au sherehe. Chumba kinaonekana kuwa na mazingira ya nyumbani au ya kupumzika.

Hawa ni wanaume wawili, wakifanya kazi kwenye vifaa vya elektroniki au kompyuta kwenye meza. Mmoja wao ambaye yuko mbele na amevaa shati ya buluu, anaonekana akichunguza na kushughulika nyaya au vijenzi vidogo vya umakini. Kuna taa za mezani, iliyoelekeza kwenye eneo la kazi ikionyesha kuwa wanafanya kazi inayohitaji usahihi.

Huyu ni msichana mdogo akiwa ameketi kwenye meza akichora au kuchorea. Anaonekana kuwa na vifaa vya kuchorea kama penseli na labda karatasi na kitabu cha kuchorea mbele yake na pia kikombe chenye penseli na vifaa vingine vya kuandika au kuchorea karibu naye.

Hawa ni wanawake wawili wakiwa wamekaa kwenye dawati, moja ambaye anaonekana kua mtaalamu amekaa nyuma ya kompyuta mpakato na anashika kipanya. Mwanamke mwingine ambaye anonekana kua kijana amekaa kwenye kiti na amevaa kifaa kichwani kinachoonekana kua cha Neuro-Feedback .

Hawa ni watoto kadhaa wakiwa darasani. Na wamekaa kwenye madawati na wanaonekana wakifuatilia somo au shughuli fulani. Baadhi yao wanatazama mbele huku wengine wakionekana wakitazama pembeni au chini. Mandhari ya darasa ni tulivu inayoonyesha mazingira ya kujifunza.

Huyu ni mwalimu na wanafunzi kadhaa ndani ya darasa. Mwalimu ni mwanamke amesimama katikati ya wanafunzi ambao wanaonekana kuwa na umri wa shule ya msingi. Wanafunzi wengine wamesimama huku mmoja akiwa ameketi kwenye dawati.

Huyo ni mwanamke na mtoto, wamekaa kwenye meza. Mwanamke anaonekana kumfundisha au kuwasiliana na mtoto. Huku wote wakiwa wameshikilia vitu vidogo mikononi mwao. Kwenye meza, kuna vifaa vya kujifunzia au kuchezea, vinavyo tawanyika.

Hawa ni watu Wawili mmoja akiwa mgongoni na mwingine akitumia lugha ya ishara. Mwanamke aliye mbele anatabasamu na ana miwani akionyesha ishara kwa mikono yake akionyesha mawasiliano kupitia lugha ya ishara.

Hili ni elimu ya mahitaji maalum inaoneysha wanawake wawili wakitazama kitabu kikubwa au hati iliyowekwa kwenye stendi. Mwanamke mmoja anaonyesha kitu kwenye ukarasa kwa kidole chake akionekana kuelezea au kujadili yaliyomo na mwanamke huyu.

Huyu ni mvulana mdogo akiwa darasani, ameketi kwenye dawati na ameinua mkono wake juu akionekana kujibu swali au kushiriki. Nyuma yake kuna wanafunzi wengine na upande wa kushoto kuna globu ya dunia. Mazingira yanaonekana kuwa ya shule.

Hawa ni watoto wawili wameketi kwenye dawati darasani. Mmoja ana nywele ndefu nyeusi na anashikilia kalamu, akionekana kuandika au kujifunza. Mtoto mwingine ana nywele fupi na anaonekana kumsikiliza yule wa kwanza, wote wakiwa wamevaa mashati meupe.

Huyu ni mwanafunzi mlemavu anayetumia kompyuta kwenye maabara. Mwanafunzi huyu, ameketi kwenye kiti mbele ya kompyuta na anaonekana akifanya kazi au kujifunza. Skrini ya kompyuta inaonekana picha au programu mbalimbali inayoonyesha matumizi ya kifaa hicho.

Hili ni elimu ya mahitaji maalum, inaonyesha mwalimu na mwanafunzi wakiwa wamekaa kwenye meza. Mwalimu anaonekana akimfundisha mwanafunzi kutumia kifaa kinachoonekana kuwa abacus au kifaa cha kuhesabia.

Lile ni darasa lenye wanafunzi na mwalimu. Kuna wanafunzi watatu mbele wameketi kwenye madawati wakisoma au kuandika na mmoja wao anaonekana kutazama mbele. Mwalimu mwanamke amesimama karibu na wanafunzi hao mbele ya darasa. Wanafunzi wengine wanaonekana wamekaa nyuma katika darasa hilo. Mazingira yanaonekana kama ni shule.

Huyu ni mwanamke na mvulana mdogo wameketi kwenye meza ya kijani kibichi. Mwanamke anaonekana kuwa mwalimu au mzazi na anashikilia kalamu na karatasi mkononi, akionekana kuandika au kurekodi kitu. Mvulana anaonekana kuchunguza kitu cheupe au kimstahili kilichowekwa mbele yake kwenye meza.

Huyu ni mvulana mdogo anayeonekana kuwa na Down Syndrome akitasamu na kucheza gitaa. Amezungukwa na watoto wengine, na mtu mzima labda ni mwalimu au msaidizi. Katika mazingira yanayoonekana kuwa darasa au kituo cha kujifunza.

Hawa ni watoto wawili wadogo wakicheza. Mtoto mmoja amelala chini akiwa amevalia nguo za kijiivu, na viatu vya bluu. Na anaonekana kuwa na miguu bandia. Mtoto mwingine, amekaa karibu naye, akimwangalia na huenda akimsaidia au kucheza na yeye.

Hili ni elimu ya mahitaji maalum ambapo wanafunzi wawili wako darasani. Mwanafunzi mmoja amesimama na anaonekana akitazama kitu kwenye dawati huku mwingine ameketi na anaandika. Dawati linaonekana kuwa na vitabu na karatasi.

Hii ni elimu ya mahitaji maalum, inaonyesha mwalimu akiwa na wanafunzi wawili. Mwanafunzi mmoja wa kiume ambaye anaonekana kua na ulemavu na amekaa kwenye kiti cha magurudumu, anacheza ukulele. Mwanafunzi mwingine wa kike anaonekana akifanya shuguli fulani kwenye meza iliyo nyuma yao.

Huyu ni mwanaume ameketi kwenye meza, mbele yake kuna kompyuta ndogo na kipaza sauti. Anaonekana akitazama skrini ya kompyuta, nyuma yake kuna saa ya ukuta na ukuta nyeupe.

Huyu ni mwanafunzi na mwalimu, anayeonekana akitumia lugha ya ishara, labda kufundisha au kutoa msaada wa kujifunza kwa wanafunzi. Inaweza kuwasilisha elimu jumuishi au uingiliaji kati yao kujifunza.

Hawa ni wanafunzi watatu darasani. Mmoja wa wanafunzi hao, mvulana ako kwenye kiti cha magurudumu na anaandika kwenye daftari mezani. Wanafunzi wengine wawili pia wamekaa kwenye viti vyao na wanaonekana kujishughulisha na masomo yao. Mazingira yanaonekana kuwa darasa la shule.

Hili ni elimu ya mahitaji maalum ambalo inaonyesha sikio la mtoto mdogo akiwa amevaa kifaa cha kusaidia kusikiza. Nyuma yake, kuna mazingira yaliyofifia na inaonekana kuwa darasani, huku kukiwa na mwalimu mwengine asiyeonekana vizuri.

Huyu ni mwanamke kijana mwenye mahitaji maalum anayeonekana kuwa na down syndrome , akipiga makofi darasani. Anatabasamu na anaonekana kufurahia huku akiwa ameketi kwenye dawati na kitabu wazi mbele yake.

Huyu ni msichana mdogo amevalia miwani, akijishughulisha na mchezo wa kuunganisha vitu au kuweka vitu mahali pake, labda likiwa ni kifaa cha kujifunza. Anaonekana akizingatia sana anachokifanya na mikono yake imeshika vitu vya blue vyenye umbo wa duara, ambavyo vinawekwa kwenye mashimo yanayofanana.

Huyu ni mwalimu mwanamke ambaye anamsaidia mwanafunzi mvulana. Wote wawili wako kwenye meza na wanonekana kushughulika na kitu chenye rangi nyekundu na nyeupe. Kinachoonekana kama mchezo au kifaa cha kujifunzia.

Huyu ni mwanamke mwenye ulemavu ambaye anaonekana kuwa na down syndrome akitabasamu kwa furaha. Ameketi kwenye meza na mbele yake kuna rundo la vitabu na karatasi akionyesha labda anajighulisha na masomo au kazi fulani.

Huu ni mfumo wa mahitaji maalum. Inaonyesha mwanafunzi mwanamke akifanya kazi kwenye mashini ya kuandika huku mwalimu mwanamke akisimama kando yake. Wote wawili wanaonekana kuwa ndani ya darasa na wanaweza kuwa wakifanya kazi kwenye zoezi la shule au mradi.

Katika mahitaji maalum. Inaonyesha mtoto mwenye ulemavu wa akili akifurahia shughuli za kujifunza na watu wazima wawili. Mtoto huyu anaonekana mwenye furaha na anashiriki kikamilifu katika shughuli hiyo.

Hii ni elimu ya mahitaji maalum. Inaonyesha mwanaume akiwa ameketi kwenye dawati na kompyuta mbili. Anaonekana kuvaa miwani na kupokea sauti na ameketi mbele ya rafu ya vitabu. Inaonekana kama anafanya kazi kwenye kompyuta.

Hii ni elimu ya mahitaji maalum, inaonyesha kundi la wanafunzi wakicheza mchezo wa kujenga. Wanafunzi hawa wanaonekana kuwa katika mazingira ya darasa au kitalu. Kuna wnafunzi watatu wanao onekana wazi, wawili wakiwa wamesimama na mmoja akiwa ameinama.